Ni wanaume wawili. Mmoja amekaa chini huku mwingine ameinama. Mwenye amekaa chini anapokea chanjo begani, huku mwenye ameinama anapeana chanjo. Nyuma kuna watu wengine na mandhari inaonekana kuwa kijiji au eneo la mashambani. Huenda tukio hili likawa sehemu ya campaign ya chanjo.

Ni sehemu ya barabara iliyo haribika vibaya, labda kutokana na mvua kubwa au mafuriko na kuunda mtaro mkubwa wa udongo mwekundu. Sehemu moja ya lami imebaki imara lakini sehemu kubwa imeharibiwa. Kuna kundi la watu wamesimama kando ya barabara iliyo haribiwa wakiangalia uharibifu huo.

Ni wanawake wawili wakimsaidia mwanamke mzee ambaye anaonekana kupata matibabu ya sikio. Mwanamke mmoja aliyevaa glavu nyeupe na T-shirt ya maandishi "World Hearing Day" anashikilia kifaa kinachoonekana kama bomba linaonyesha sikio la mwanamke mzee. Mwanamke mwingine pia anavaa T-shirt ya "World Hearing Day" na anasimama nyuma yao.

Hizi ni chupa za dawa na vidonge vinavyomwagika. Chupa hizo zina majina ya dawa kama vile pyrazinamide four hundred milligrams . Ikionyesha kuwa ni dawa zinazotumika katika matibabu. Vidonge vyeupe vimepangwa karibu na chupa.

Hapa ni ndani ya jengo ambalo linaonekana kuwa ni jengo la kuuza gesi. Kuna mwanasayansi mmoja amevaa shati nyeupe akiwa na barakoa, akiwa na kofia ya kujikinga nyeupe, huku akikagua kagua gesi.

Hii ni dawa yenye iko juu ya meza zikikuwa kwenye chupa za plastiki ya rangi kahawia na vifuniko vya kijani, huku nyingine ikiwa na kifuniko nyeupe. Dawa hizi zinaweza kuwa ni za mitishamba huku kuna maandishi mitiki.

Ni aina mbali mbali za madawa za kukinga bacteria na vidonge vyake. Kuna vifurushi viwili vya dawa vya Supermax, kimoja kikiwa katika chupa na kingine kikiwa katika pakiti. Pia kuna pakiti za dawa za Al-phamax na vyenye vidonge na pakiti vingine vya Bienmox.

Hayo ni chupa ya dawa na sindano vikiwa vimewekwa katika uso fulani pengine ni meza, baadhi ya chupa hizi kuna moja ambayo iko na nembo la one dose yellow fever vaccine vile .

Ni eneo la mafuriko au ya maji yaliyotuwama karibu na makazi duni au nyumba zilizojengwa kwa mabati. Watu wachache wanaonekana wakiwa ndani ya maji au karibu na makazi. Inaonekana kama hali ya maji magumu au janga la asili.

Ni kundi la wanawake watano wakiwa wamekaa chini huku mmoja akipapasapasasa mgonjwa ambaye amelala chali, mwenye anapapaswa akiwa amevalia nguo ya (blue) uku mkono ikiwa na mijirizi meupe.

Hii ni mandhari ya nje ambayo inaonekana kuwa yamefurika na maji. Hili eneo limeathiriwa na maji. Magari hayatipiti. Baadhi ya magari ambayo yanaonekana ni ya rangi ya kijani, ya kahawia na rangi nyeupe.

Hawa ni watu wanne, wawili wao wakiwa wamevaa sare za wafanyakazi wa matibabu labda wanatoa huduma za dharura au huduma za afya za rangi nyekundu wakiwa karibu na kitanda cha wagonjwa au sehemu ya kupokea wagonjwa.

Kuna chupa ndogo ya kahawia inayovirotobisha, iliyopo kwenye chupa insomeka Olympia Vitamin D3 50,000 IU/ml,chupa hii ina kifuniko jeusi kwenye sehemu nyeupe.

Ni watu wawili, wanaonekana wakiwa wanawake. Mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno au ya matibabu na mwingine akiwa naye pia ashika kalamu na karatasi au kifaa kingine cha kidijitali. Inaonekana kama mashauriano ya uchunguzi wa matibabu unafanyika.

Watu wawili walio valia barakoa na koti ya maabara, akishika shindano na chupa ndogo anaonekan akaijindaa kutoa kupatina chanjo, nyuma yake kuna watu wengine wanaonekana wazi.

Ni bidhaa mbalimbali za dawa au virutubisho vimewekwa katika vifurushi za rangi. Zimepangwa kwenye rada ya meza. Baadhi ya vifurushi vina majina kama Big pa Power na Suprama. Inaonekana ni duka la dawa au maduka ya rejareja.

Ni watu wawili ambao wanaonekana kusafisha mkono. Wanaosha mkono huku wakitumia sabuni ya maji. Watu hao ni mwanaume na mtoto.

Mfanyikazi wa afya amevaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya kijivu ikiwemo suti na barakoa na glavu. Anasimama karibu na ngazi na nyuma yake kuna meza yenye vifaa vya matibabau. Anaonekana kuwa katika mazingira ya matibabu, labda hospitali.

Kuna chupa tatu ndogo za kioo yenye vifuniko vya rangi ya blue na nyeusi vikiwa karibu na sindano iliyo tayari kutumika. Kuna sanduku nyeupe nyuma ya chupa kime andikwa Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine Live MMR 2 . Inaweza kuwa ni chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella.

Hii ni nyumba ya mgonjwa ambayo ametembelewa na daktari. Daktari anaonekana kuwa ameshika kitabu huku akimueleza vitu fulani mgonjwa. Daktari amevalia shati ya buluu huku nyuma yao kuna vyombo na nguo.

Hapa ni ndani ya jengo la hospitali. Hao ni wamama wawili mmoja akiwa ameshikilia mtoto. Mmoja ni daktari akiwa amevaa sare ya kazi pamoja na ingine ya njano. Wamevaa barakoa ya blue huku wakishughulikia mtoto.

Kuna mwanaume ambaye amevaa sare ya buluu na kijani kibichi na barakoa ya kukinga uso wake akifanya kazi ya unyunyiziaji dawa, anaonekana kushika kifaa kikubwa ya kunyunyizia dawa kwenye boma, na moshi huku ukungu unatoa chini kwenye kifaa hicho, nyuma yake kuna barabara au eneo la wazi.

Kuna chupa ya dawa iliyofunguliwa iliyojaa vidonge vyekundu. Vidonge kadhaa vimepatikana nje ya chupa kwenye meza na kuna kipimo cha ujauzito pregnancy test strip kimezunguka karibu na vidonge hivyo.

Wanawake wawili mmoja akiwa amevalia nguo ya kitamaduni na mwingine akiwa amevalia nguo za mikono mirefu na kufunika mdomo wakishughulika na mwanamke mwingine amelala chini mwnamke anayeonekana kuwa mgonjwa na anayepokoea matibabu.

Ni ukumbi ya watu ambao wamekusanyika katika eneo la wazi watu hawa wamevalia nguo za kawaida huku mazingira yakionekana yakiwa machafu baadhi ya mavazi ambayo hawa watu wamevaa ni pamoja na rangi nyekundu kijani na nyeupe

Hapa ni ndani ya jumba ambapo tunaona mwanamke amelala chini akiwa ameangalia juu. Tumbo unaonesha kuwa ni mjamzito. Amevaa shati ya pinki .

Ni ndani ya jengo linaonekana kuwa ofisi ya serikali ambapo nje kuna maji ya kunawa mikono, watu wawili wananawa mikono huku mmoja ameinua mikono yote juu aking'arisha, nyuma yao kuna afisa amevaa unifomu ya ulinzi.

Hii ni ndani ya jengo la kimatibabu ambapo tunapata wauguzi wawili wakimhudumia mgojwa. Muuguzi mmoja amevaa shati ya blue huko ndani amevaa shati nyeusi, amevalia barakoa ya blue huku glovu ni ya blue . Mwenzake amevaa shati nyeupe na barakoa ya blue huku wakionekana wakishughulikia mdomo ya mgonjwa.

Kuna mtu anapokea sindano balaa mtoaji wa sindano anabebana amevaa koti ya maabara pa ya buluu huku akipeana chanjo inaonekana kuwa mazingira ni ya kituo cha afya au eneo la chanjo.

Ni dawa ambayo yamewekwa juu ya meza au uso fulani. Baadhi ya hizi dawa kuna zenye ziko kwa chupa za glass huku zingine zikiwa kwa chupa ya plastiki na sindano. Dawa moja ambayo inayoonekana kama ni ya kutibu Yellow Fever

Ni bidhaa mbali mbali ambayo inaonekana kua ya kiasili. Labda mimea, dawa ,viungo vikiwa vimetandazwa kwenye kitambaa cha rangi ya zambarau na buluu iliyokolea ambacho kimewekwa chini. Bidhaa hizi ni za kale na maumbo na rangi tofauti, vinaonekana kama gombe la mti , mizizi la matunda kama za kitamaduni ama ya asili.

Ni wanawake wawili ambao wako ndani ya chumba cha kimatibabu. Moja akiwa mwuguzi mwingine akiwa mgonjwa. Mgponjwa anaonekana akipokea matibabu ya chanjo begani huku wote wawili wamevalia barakoa ya buluu.

Hapa ni eno wazi ambapo tunaona kijana mmoja ambaye amevalia shati ya buluu na suruali iliyo na rangi ya kahawia huku jengo moja linaonekana kuwa limeporomoka.

Hii ni eneo la wazi ambapo tunaona maafisa wa usalama wawili wamevalia sare zao wakiona jengo moja ambalo limebomolewa na tingatinga moja ambayo iko na rangi ya njano.

Hapa ni eneo la kilimo au shamba. Tunaona watu wawili ambao mmoja ameshikilia kibuyu akichota maji mwengine anaelekeza maji kwa mtungi. Mmoja amevalia shati nyeupe huku mwenzake amevalia shati ya blue .

Hii ni tangazo ya dawa ya kienyeji kutoka sehemu ya maasai, kwa hili tangazo kuna baadhi ya vitu ambavyo vimeandikwa , maandishi ambayo yameandikwa nikama vile Masai Herbal pata tiba ya asili kwa asilimia mia moja.

Ni ndani ya jengo ambalo linaloaminika kua ni hospitali ya meno. Kuna maandishi katika nembo ambayo imeandikwa DENTALCARE .

Ni eneo la wale ambapo tunaona watu watatu wakiwa wanachota maji. m Mitungi yamepangwa kwa laini kwa ajili ya kuchota maji, baadhi ya mitungi kuna mitungi rangi kijani huku wengine ni nyeupe na njano.

Hii ni kundi la watu ambapo tunaona watu mmoja akiwa kiongozi. Mama ambao wamefunga leso ya kimasaai mmoja wao akiwa anaongoza. Wako kwa shughuli fulani za kitamaduni.

Hapa ni ndani ya jengo moja au chini ya hema ambapo tunaona umati ya watu. Mbele kabisa tunaona watu wawili, mmoja akiwa daktari, mwingine akiwa anaonekana kama mgonjwa. Daktari anachunguza chunguza sikio lake ya mgonjwa.

Kuna watu watatu wote wakiwa wa kiume mmoja akiwa amekaa chini kwenye kiti cha mbao akiwa amevaa kofia ya madoa doa wawili wakiwa ni maafisa wa afya huku wakimpima mwenye amekaa kwa kiti.

hii ni eneo la shamba ambapo tunaona mkulima akipulizia dawa mimea yake. Mkulima amevalia amevaa nguo ya kujikinga huku pampu ambayo anatumia ni ya color ya chungwa.

Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana akiwa ndani ya chumba akichukua mtoto ndani ya mashine maalum au incubator ,akiwa vaa suti nyeusi.

Hapa ni katika chumba cha afya hospitali, kuna daktari anaangalia dawa akiwa amevaa sare ya kazi na barakoa nyeupe huku madawa yakionekana kuwa juu ya meza ikiwa kwa chupa ya plastiki ingine ya njano.

Hili ni eneo la wazi ambapo tunaona kuwa limeathiriwa na mafuriko. Kuna magari aina ya tukutuku ambayo yameegeshwa. Baadhi ya hayo tukutuku iko na rangi ya manjano huku kuna moja ikiwa na nembo imeandikwa Wisdom, huku ingine ikiwa na nembo imeandikwa Mastermind.

Ni eneo la wazi ambapo kunajengo moja ya buluu ikiwa na maandishi hayasomeki. Jengo hili linaweza kua ni la kuchota maji. Mtu anaonekana akishikilia rununu huku mwengine akichota maji kwa mitungi.

Hili ni eneo wazi katika barabara. Tunaona watu ambao wanavuruta paipu na tunaona moto. Moto ikiwa imesababishwa na tanki ya petroli.

Kuna mwanamke mweupe, anayevalia barakoa ya blue na sare za blue akishika sindano. Anaonekana akijiandaa kutoa au kupokea chanjo. Nyuma yake kuna watu wengine wakiwa wamesimama, wakionekana kua katika mazingira ya cliniki au kituo cha afya.

Hii ni kundi la watu ambao wanashiriki kikao fulani wengine wanaonekana kua ni afisa wakuu wa kituo cha afya wamevalia shati nyeupe, barakoa ya buluu, glavu ya buluu na long'i ya rangi tofauti.

Ni ndani ya nyumba ya kiafya au ya kimatibabu ambapo tunaona watu wau afya watatu waki shauriana, wawili wamevalia uniform nyeupe na barakoa buluu huku mmoja akiwa ameketi chini na shati yake niya rangi ya kijani.

Hapa ni ndani ya jengo la hospitali ambapo tunapata wanawake wawili ambao wanashughulikia mtoto kwa ajili ya kumpa chanjo. Mmoja amevaa shati ya mikono refu ya nyeupe huku wote wamefunika nywele zao.

Hapa ni ndani ya kituo cha afya ambapo tunapata wauguzi wawili wakishughulikia mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda cha hospitali. Wauguzi hawa wamevalia sare zao, mmoja akiwa amevaa nyekundu, mwingine amevaa rangi ya sahawia. Wote wawili wako na barakoa na neti ya nywele.

Hizi ni dawa ambazo zimewekwa juu ya meza au uso fulani. Baadhi ya hizi dawa kuna dawa yenye iko kwa chupa ya plastiki, ingine ikiwa na chupa ya glasi. Yenye iko kwa chupa ya plastiki iko na nembo ya Nordic Natural Vitamins , huku ya glasi ikiwa na nembo ya Vitamin D3 .

Hii ni chumba cha matibabu ambapo kuna watu wawili na mtoto. Watu wawili mmoja ni daktari amevalia koti ya maabara huku akiwa ameshikilia mtoto akipokea matibabu.

Ni ndani ya gari inayotumika kubeba wagonjwa, Ambulensi amaa gari ya dharura. Kuna bidhaa za matibabu ya rangi ya chungwa lililopangwa kwa utaratibu. Sare za mgonjwa kipo katikati.

Ni chupa yenye rangi ya kijani na kofia nyeupe. Kwenye chupa kimeandikwa Ngiri sugu na chini yake for hernia . Inaonekana kama bidhaa ya miti shamba au dawa ya kutibu ngiri hania.

Ni mwanmke anayefanana na mhudumu wa afya akiw ameshika mtoto mdogo ayiyefungwa kwa nguo, mwanamke huyu amevaa sare za kazi za kiafya, anamtazama mtoto kwa uangalifu, mtoto anaonekana amefunikwa kwa blanketi ya kijani kibichi, nyuma yao kuna ukuta wa rangi ya buluu.

Wanawake wawili, mmoja akiwa ameketi huku mwingine amesimama karibu naye. Mwanamke aliyesimama anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya labda muuguzi akimhudumia yule aliyeketi ambaye anaonekana akipokea matibabu au mashauri.

Hii ni eneo la vumbi au barabara ambapo tunaona watu ambao wameathiriwa na mafuriko. Mmoja akisikuma troli wengine akipita kando ya eneo hilo. Mbele kuna gari ya hospitali ya dharura au ambulensi.

Hii ni shamba la mahindi ambapo tunaona kuna mahindi moja imeadhirika imeadhiriwa na vidudu. Vidudu hawa wako kwa tunda la mahindi huku wengine wakiwa kwa majani ya mahindi.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa ya ndogo tatu, moja ikiwa katika chupa cha nyeupe cha plastiki huku zingine mbili zikiwa kwa chupa za glasi. Dawa hizi ni kama za kirutubishi, baadhi ya hizi dawa kuna yenye iko na maandishi ya calcium made pure .

Hapa ni ndani ya mjengo moja ambayo inaaminika kuwa ni ya kimatibabu. Unapata maafisa wawili wa afya huku wakimkagua mtoto mchanga, maafisa hawa wamevalia sare za kijani kibichi huku wakiwa wamevalia barakoa.

Hii ni kundi ya watu ambao wameathirika na mafuriko. Baadhi yao wanaonekana wakienda huku wengine wawili wakikuja. Wengine wameshikilia mikono viatu, mmoja akiwa amevaa kofia nyekundu shati ya kijani huku mwenzake amevaa sweta ya pinkie.

Hii ni kundi la watu ambao wanaaminika kuwa ni maafisa wa afya wanaonekana kuwa wamevaa sare fulani huku wakiwa tayari kupeana huduma fulani baadhi Yao Kuna moja ambayo anasimama mbele yake huku wenzake wakionekana kuwa na tabasamu.

Ndani ya jengo moja ambalo inaaminika kuwa ni ya kufunli au kiwanda. Mtu mmoja ambaye amekaa chini anaonekana kuwa anashughulika na cherahani.

Hapa ni ndani ya jengo la hospitali. Room moja ambayo tunaona wanawake wawili kama daktari ambao wanashughulikia mtoto. Wamefunika nywele zao na neti huku wamevaa barakoa ya blue . Mmoja akiwa anashika mtoto.

Ni chupa ya chanjo na sanduku lake. Kwenye sanduku kumeandikwa Measles, Mumps and Rubella virus vaccine MMR2 ikionyesha kuwa ni chanjo ya surua, matubwitubwi na rubella. Kuna mikono kishika sindano na chupa moja ya chanjo.

Ni watu wawili ambao wanasanya taka huku mbele Yao Kuna pikipiki ambayo yanabeba mteja watu hao Wanasanya taka wakiwa kando ya barabara huku wamevalia sare za kazi zikiwa ni nyeusi na michirizi ya kijani.

Hii ni chupa ya dawa ambayo imesimamishwa, machupa hizi ni cha plastiki ikiwa na kifuniko jeupe, jini yake kuna dawa ambayo yamemwakwa kwa uso au meza.

Hii ni jengo moja ya kimatibabu ambapo tunaona wataalamu wa afya watatu. Wakiwa wanashughulikia mgonjwa ambaye amejaruhiwa kwenye uso. Mafisa wa afya wamevaa sare za blue huku wamevaa barakoa za blue .

Chupa ndogo ya dawa ya plastiki ya rangi nyeupe ikiwa na kifuniko nyekundu. Dawa hili liko na maandishi kama vile Wallvita ,Iron Chelate, Redness, Fatigue Reduction, Red Blood Cell Formation .

Hii ni chumba moja ya matibabu ya meno. Hapa tunaona muuguzi anakagua meno ya mgonjwa. Muuguzi amevaa koti ya maabara shati ya buluu, barakoa ya buluu, neti ya buluu na miwani huku anamkagua meno ya mgonjwa.

Ni mwanafunzi au mtafiti akiwa ndani ya mahabara. Amevalia koti nyeupe ya mahabara na mipambo sanaa. Anaonekana akifanya jaribio ya kisayansi akishika vifaa vilivyo juu ya meza ya humo mahabara.

Hii ni vidonge vya dawa vya kijani ambayo imepangwa vizuri ndani ya paketi yake ya aluminium juu ya paketi tunaona IBUPROFEN imeandikwa kwa herufi kubwa ikionyesha kuwa dawa hiyo ni Ibuprofen.

Kuna mtu anapokea sindano begani. Mtoaji wa sindano anaonekana amevaa glovu nyeupe. Mtu anayepokea sindano amevaa fulana nyeusi isiyo na mikon. Nyuma kuna watu wengine wasioonekana wazi katika jengo au muundo mwingine.

Kuna vitu ambavyo vimepangwa juu ya kitambaa jeusi na jekundu kilicho elea chini, juu ya kitambaa hicho na sahani ya fedha au tray iliyojaa vitu mbalimbali vidogo vidogo kama mchanga, sarafu na vitu vingine visivyooeleweka, inaonekana kama sehemu ya sherehe ya kitamaduni au ibada flani.

Ni eneo la wazi ambapo tunaona watu wanne, Mmoja akiwa amevaa shati ya njano huku wengine wote wamevalia barakoa, wawili wananawa mikono kwa tenki ambayo iko na standi.

Hapa ni ndani ya duka ya jengo ya afya au hospitali ambapo kuna watu wawili. Mmoja akiwa amevaa kanzu na buibui huku mwezake amevaa fulana nyekundu l, amevaa barakoa ya blue huku akishika kitu cheupe. Nyuma yao kuna meza ambayo inawekewa kuwa na dawa.

Hapa ni katika kituo Cha afya ambapo tunaona wanawake wawili wame kaa chini mmoja akiwa ameshikilia mtoto. Moja anaonekana kuwa daktari huku akiangalia Mtoto. Mtoto amevalishwa kofia nyekundu Ina michirisi meupe. Huku Mama yake akiwa amevaa shati nyeusi.

Ni mtu ambaye ameonyesha mikono yake miwili. Mmoja ikiwa imeshika chupa ya plastiki iliyo na vitu ambavyo inaamika kua na dawa huku nyingine ikiwa inapokea vitu hivo.

Huu ni mkono wa muuguzi moja ambaye ameshika dawa enye iko ndani ya chupa ya glasi na shindano, amevalia glovu ya kijani, dawa enyewe imeandikwa measles, mumps and rubelle virus vaccine.

Hapa ni ndani ya jengo ya kimitibabu au hospitali ambapo tunaona daktari anahudumia mgonjwa kwa mdomo. Daktari amevalia glavu nyeupe huku barakoa yake ikiwa blue na ameweka viduda kwa macho. Nywele zake amezingira na neti.

Hapa ni ndani ya jengo la kimatibabu au hospitali ambapo tunaona watu wawili, mmoja akiwa mgonjwa mwingine akiwa daktari. Wote wawili wamevaa barakoa. Mzee mgonjwa amevalia shati ya kahawia huku daktari amevaa sare zake za kazi.

Hawa ni nesi au daktari ambapo wako chumba cha kimatibabu, wanaonekana kushughulikia mgonjwa ambaye amelala katika kitanda ya hosiptali, madaktari hawa wamevalia sare zao za afya huku wamevaa barakoa ya buluu.

Ni kundi la wanawake watatu wakiwa wamevaa nguo nyeupe na scavu za rangi. Wawili kati yao wamebeba sanduku Mekundu yaliyo shikwa na mikono miwili. Huku mmoja akiwa amebeba sanduku moja. Wana beba uwanja katikati eneo yenye miti mingi nyuma yao

Ni kundi ya watu ambao wamekusanyika nje karibu na majengo au miundi Fulani. Mwanaume huyu mmoja akiwa amevaa suti na mwingine koti la rangi nyepesi wanaonekana wakishikana mikono au wakisalimiana, huku watu wengine wakitazama. Chini yao Kuna mitungi kadhaa ya plastiki au vyombo ya kuhifathia maji.

Kuna mwanaume ambaye amevaa nguo za kitamaduni za wamasai na barakoa ya buluu usoni, anapokea sindano labda ya chanjo mkononi mwake, kutoka kwa mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya, inaonekana kama tukio la chanjo au matibabu.

Ni kundi la watu ambao huonekana huku wanasherekea jambo fulani, mbali ya hao watu wameinua mkono huku wengine wakipiga magoti, wamefalia parakoa na wamevaa nguo za kawaida.

Mzee mmoja ndani ya jengo moja ambalo limeaminika kuwa ni hosiptali, mgonjwa amelalishwa kwa kitanda huku akionekana akiwa na majeraha kichwani na mkono mtawalia, mgonjwa anaonekana kuwa anahisi maumivu sana.

Hii ni dawa ambayo inameneka kuwa ni ya kienyeji ikiwa ndani ya chupa ya plastiki iliyo na kifuniko ya kijani. Dawa hili linatibu maradhi ya kuongeza mbegu na kuondoa kanzi kwenye ume.

Ni jengo la afya ambapo tunapata wauguzi wakiwa wamekaa chini, huku wengine wakisimama. Wamevalia sare za nyeupe za maabara, huku mmoja anaonekana akishauri mgonjwa akiwa ameshika kalamu na kumwelekeza vidole, huku akiwa na furaha usoni.

Ni watu watatu ambao wanaonekana kuwa wanaoga mkono kwa mfereji ya kisasa, Kila moja akiwa na sabuni yake wakiwa wamevalia sare. Mmoja amevalia beki huku wote wamevalia barakoa ya blue .

Kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke. Mwanaume anafanya zoezi ya kurejesha utendaji wa viungo (physiotherapy) kwa mwanamke mwingine. Mwanaume anayefanya mazoezi amevaa fulana ya rangi ya kijivu na anaonekana akishika akiinua mguu ya mgonjwa.

Hii ni eneo la wazi ya bustani ambapo tunaona shamba ambalo limeadhiriwa na mafuriko. Maji yametapakaa kila mahali huku mimea zikiendelea kuadhirika.

Ni mtu ambao amevaa nguo za kujikinga ili anyunyuzie dawa mjengo fulani. Mtu huyu amevaa glovu ya kijani huki viatu vyake vikiwa blue .

Hapa ni ndani ya jengo la kimatibabu ya afya, tunaona watalamu wale watano wakiwa wanashulika katika jengo hili, maafisa hao wamevalia sare za blue, huku wamevalia barakoa za buluu pia.

Kuna mwanamume aliyevaa sare za blue ya kimatibabu labda nesi au daktari na anachunguza mtoto mdogo aliyeketi kwenye miguu ya mwanamke mwingine labda mama wa mtoto. Wote wawili mwanamume aliyevaa saa na mwanamke aliyevaa barakoa ya blue .

Ni eneo la wzi ambapo tunaona watu wanne. Watu wawili wanaonekana wakitembea huku mmoja nyuma akirekodi na rununu yake. Mbele yao kuna jengo moja ambayo imeporomoka wanaangalia kwa makini.

Ni mtaalamu wa afya anayevalia sare za kijani akishughulikia mwili ulio funikwa kwa kitambaa cheupe. Mwili huo umelala kwenye meza, kitamba hicho kina nembo nyeusi na neno lenye ambulance

Ni kundi la watu mbali hao wakiwa wamesimama na wengine wamekaa au wameinama kando ya mto iliyowazunguka huko wanaoga kwa mguu, watu hao wanaonekana kuwa wakishughulika na maji au kitu kingine karibu na maji.

Hii ni ndani ya jengo la kimatibabu, kuna mwanaume moja ambaye ameshika sindano na chupa ndogo, huku akijiandaa kutoa au kupokea sindano, labda ya chanjo au dawa nyingine. Kuna mama ambaye amekaa chini huku ameshikilia mtoto anaonekana anapanga foleni.

Hapa ni jumba la kuhudumia wagonjwa daktari anaonekana kua amefunga macho ya mgonjwa na amefunika nywele zake na neti ya buluu huku amevaa barakoa ya buluu. Mgonjwa amelalishwa kwa kiti kwa ajili ya kuhudumiwa.

Hii ni dawa ya kienyeji ambayo imesealiwa katika chupa cha plastiki na kuvalishwa kofia. Hizi ni dawa iko na nembo yenye majina Zephania Life Herbal Clinic Diabetes .

Hizi ni dawa ambazo zimewekelewa juu ya meza au uzo fulani. Baadhi ya hizi dawa, kuna moja yenye iko chupa ya glasi na kifuniko ya glasi. Dawa hii ni ya kutibu polio.

Hii ni ndani ya jengo moja ambayo inaaminika kuwa ni ya kimatibabu. Jengo hili liko na watu wawili. Mmoja anaonekana kuwa mgonjwa huku mwingine anaonekana kuwa daktari. Mgonjwa anachunguzwa mdomo na daktari.

Hawa ni mafundi na watu wa kawaida ambao wanaangalia kitu au kifaa ambacho kiliporomoka. Baadhi ya watu wamevaa nguo za kujikinga. Wengine wamevaa glovu, wengine wamevaa helmet , wengine wamevaa overall .

Hii ni chumba cha kimatibabu cha dharura. Ambapo tunaona wagonjwa wamelazwa kwa vitanda huku mmoja anaonekana kuwa na jeraha kubwa mkono. Huwanga wanashughulikiwa na daktari.

Kuna mwanamke ambaye amesimama anaonekana kwamba ni mfanyikazi kwa kitambulisho shingoni anashikilia sindano na chupa ya dawa au dawa za kienyeji inaonekana anajiandaa kutoa Huduma katika nyumba yake chanjo inaendelea.

Hapa ni ndani ya jengo moja la kibiashara. Tunaona mtu mmoja ambaye amevaa nguo za kujikinga. Amevaa glovu ya blue huku akijaribu kufungua kibuyu moja yenye iko na dawa.

Mtu amevaa kofia ya kinga na kubebea dawa ya kunyunyizia mgongoni sprayer . Akifanya kazi shambani labda akinyunyizia dawa ya kuua wadudu au mbolea kwenye mimea. Mimea hii inaonekana kuwa ni mazao ya kilimo.

Ni jengo la kimatibabu ambapo tunaona mwanaume anayeonekana kuwa muuguzi daktari, anahudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum incubator ndani ya wodi ya watoto wachanga hospitalini inaonekana ni kitengo cha huduma ya watoto njiti au watoto wanaohitaji uangalizi maalum.

Ni eneo ya ajali ya barabara, kuna mabasi mawili yaliyo haribika vibaya, moja liikiwa limelemewa kuenda wale majingine likiwa limeharibika sehemu ya mbele. Watu wengi wamekusanyika karibu na wanaonekana kusaidia walio adhirika.

Mkono ya mtu mweupe anaonekana kuwa na kucha refu. Akiwa ameshikilia chupa ndogo ya dawa ya glasi ikiwa na kifuniko ya kijani. Baadhi ya maandishi ambayo yameandikwa kwa hiyo dawa ni Measles, Mumps, Rubella virus vaccine .

Ni watu wawili ambao wanaonekana kuwa wameathiriwa na mafuriko. Watu wawili hawa ni wanawake ambao wanachota maji mmoja akiwa na nywele refu huku mwingine akiwa na nywele sio refu mmoja amevalia barokoa huku wote wawili wanachota maji na kumwaga nje.

Kundi la watu wengi wakiwa wanawake wakiwa wamesimama nje wamevalia sare zinazofanana ambazo ni mashati meupe yenye mikono mirefu na fulana ya kijani juu yake. Baadhi yao wanaonekana wakitabasamu na kuangalia mbele. Nyuma yao kuna mjengo na miti.

Ni hashiki ambayo udongo au matope unaonekana, kuna mwanya ndogo au kitu kama kitu kina chupa kadhaa za glasi zenye rangi tofauti, baadhi zikiwa zimejaa vitu ndani inaonekana kama vinywaji zimemiminika kwingine upande wa kushoto kuna chupa hizo, kuna baiskeli rangi ya blue iliyowekwa pembeni.

Hii ni eneo la wazi ambapo kuna jengo moja ambao imepakwa rangi ya kahawia, kijani na njano iko na nembo ya public toilet . Mbele yake kuna mtu ambaye amesimama akiwa amevalia kofia nyeupe, shati yenye iko na michirizi nyeusi.

Hizi ni dawa ambazo zimewekwa juu ya meza au uso fulani. Mbili zimelalia huku moja ikiwa imesimama wima na zingine zikiwa kwa kijisanduku. Chini kuna karatasi ambayo hiyo dawa imelalia.

Hapa ni eneo la wazi ambapo tunaona kuwa jua linawaka. Kuna watu wawili ambao wamesimama kando ya jengo moja limeandikwa Fresh Life. Jengo hilo liko na rangi blue likiaminika kuwa ni choo. Watu hawa wawili, mmoja ni mwanamke, huku mwingine ni mwanaume.

Ni ndani ya jengo ya kiserikali ambayo inaaminika kuwa ni shule. Tunaona watu wanne, watatu wakiwa wanafunzi huku mmoja anaonekana kuwa ni mwalimu. Mmoja anaosha mkono, anachota maji katika tanki.

Hii ni chupa ya dawa ambalo limesimamishwa wima. Chupa hii imejaa glasi huku kifuniko kikiwa ni ya rangi ya buluu na kinaonekana kuwa ni cha palstiki. Kando yake kuna sindano.

Huu ni mnara wa tangi ambao yamepakwa rangi nyeupe. Mnara huu umejengwa na chuma huku watu wawili wakionekana kushughulika na mnara huu.

Hapa ni ndani ya jengo ya kimatibabu ya afya. Naona wawili wawili wakiwa wamevaa barakoa mwingine ya zambarau mwingine ya blue . Mwingine anaonekana kuwa mzungu. Wamevaa sare zao za kazi huku wakionekana wakiwa zahanati ya kujifungua.

Ni eneo la tukio la ajali au maafa ambapo kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia sare za waokoaji kama vile vijibao vya kijani kibichi na helmet . Huku chini ya miili iliyoporomoka au uchafu. Inaonekana kama wanafanya kazi ya uokoaji au uchunguzi, juu yao kuna umati wa watu wanaokusanyika wakiangalia.

Hapa ni ndani ya jengo moja ambalo lina aminika kuwa hospitali. Daktari ameshikilia mtoto huku amevalia barakoa, miwani na neti kuonyesha kujikinga. Mtoto amevaa kofia ya pink .

Hii ni jengo moja ambalo kuna mtu amesimama nje. Mtu huyo amevaa shati nyekundu akiwa ameshikilia beseni nyekundu. Anaaminika kuwa anang'arisha nyumba. Kando kuna maandishi ambayo hayasomeki vizuri safe water .

Ni sehemu ya juu ya mwili wa mtu ambaye anabeba mtungi mkubwa wa plastiki uwanjani. Mgongoni mtungi huo unakamba iliyopita mabega ya mtu sehemu ya nyuma ya jicho cha mtu huyo inaonekana na pia sehemu ndogo ya uso upande wa kulia kamba ya mtungi ni za rangi tofauti baadhi zikiwa na michirizi.

Chumba moja hospitali, ambapo tunaona watu watatu, wawili wakiwa madaktari mmoja akiwa ni mgonjwa, daktari wanamhudumia mgonjwa huku amelalishwa kwa kitanda amefunua mdomo.

Hili ni eneo la wazi, kuna watu ambao wameadhiriwa na mafuriko, watu hao wanaskuma pikipiki kupitia kwa maji ni watu wawili, pikipiki imebeba mitungi ya maji.

Hi ni dawa ya (cystromax 250) (cystromax tablets) zikiwa katika vifurushi tafauti kuna huko moja likiwa.. zikiwa zimelala...karibu na masuduku haya kuna rangi ya chugwa zikionyesha dawa yenyewe.

Ni kifurushi cha dawa kinachoonekana kama sanduku la dawa la zaomax 500 azithromycin , sanduku hili ni la rangi nyeupe na blue, juu ya sanduku kuna maadishi azithromycin ikifwatwa na majina amengine kama vile antibiotics .

Hii ni kundi la watu wasita waliovalia mavazi maalum ya kujikinga yenye rangi nyeupe. Wanatembea kwa shamba huku wakinyunyizia dawa mimea ya kijani kibichi. Mavazi haya yanafunika miili yao yote ikiwemo vichwa na nyuso kuashiria kuwa wanajikinga dhidi ya hadhari fulani kama vile ya kemikali.

Ni daktari au ni mtaalamu wa afya, mwanaume amevaa koti jeupe la mahabara, akisimama karibu na vifaa vya kimatibabu, anaonekana akishika au akielekeza mkono wake wa kulia kwenye kifua chake au eneo la tumbo.

Hii ni eneo la maji lililojaa maji kutokana na mafuriko, labda baada ya mvua kubwa. Barabara limejaa maji na kuna magari yaliyozama ndani ya maji. Maji ya rangi nyeupe ikiwa limezama zaidi.

Ni muuguzi au daktari mwanamke aliyevaa sare za rangi ya blue akimchunguza mtoto mdogo aliyekuwa ndani ya machine ya kuweka watoto wachanga au incubator muuguzi anaonekana kutumia stetheskopu kifaa kinachotumika katika kusikiliza mapigo ya moyo na sauti zingine za mwili, akiwa ameinama kuelekea kwa mtoto.

Hili ni dawa ya Azithromycin tablets IP 500mg kutoka kampuni ya Azibev . Kuna sanduku la dawa lenye upeleleno mweupe na pink . Likio wazi kidogo unakutana na muonekano wa pakiti mbilimbili za vidonge vya rangi ya zambarau vilivyowekwa kwenye vipande vya plastiki vya rangi ya fedha.

Ni wodi au chumba cha hospitali ambapo kuna vitanda kadhaa vya wagonjwa. Wagonjwa kadhaa wanaonekana wamelala vitandani wengine wamefunikwa na shuka. Vitanda vimepangwa kando ya ukuta. Inaonekana kuna vifaa vya matibabu karibu na vitanda. Hali ya jumba inaashiria mazingira ya utunzaji wa wagonjwa.

Ndani ya hospitali ambapo kuna watu wawili, mgonjwa na daktari, mgonjwa ni wa kiume huku daktari ni wa kike, mgonjwa amelalishwa kwenye kiti cha hospitali huku anahudumiwa na daktari sehemu ya mdomo, daktari amevaa koti ya maabara, glovu nyeupe na barakoa ya blu.

Hapa ni ndani ya jengo la hospitali ambapo tunaona watu wawili, mmoja ni daktari mwengine ni mgonjwa. Mgonjwa anaonekana kupokea chanjo kwa mabega, huku mpeanaji chanjo akiwa amefunga saa kwenye kiwiko chake. Mgonjwa amefunga barakoa ya buluu.

Ndani ya hospitali iliyojaa wagonjwa. Wengi wa wagonjwa wamelala kwenye vitanda vya hospitali, huku wengine wakiwa wamefunikwa kwa shuka. Inaonekana kuna uhaba wa nafasi, kwani baadhi ya vitanda viko karibu sana. Pia, kuna dripu za IV zikining'inia kando za vitanda.

Ni eneo la wazi ambapo kuna ajali imefanyika. Watu wamefurika huku moto ya kitanda. Moshi imetapakaa angani huku watu wanaenda kuwaokoa walionusurika.

Kuna mandhari ya kame au jangwa. Kuna ardhi iliyofunikwa kwa mawe au miamba, ikieneza mazingira magumu na ukame. Mti mmoja pekee yake unaonekana umepoteza majani yake na umekauka. Umesimama katika katikati ya mandhari.

Kuna picha ya watu watatu, wanawake waiwili na mtoto mchanga, mwanamke mmoja amevakia nguo ya pinki iliyo pigwa miradha na kofia ya rangi ya bkue ya upasuaji, inaonekana mtoto huyu mwanamke mwenzake ameshikilia mtoto.

Ni mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kuwa ya kitamaduni au dini. Kuna kibuyu au chombo chenye umbo la mviringo, labda kimetengenezwa kwa udongo au mboga kavu, kikiwa kimefunikwa na kamba au nyuzi zinazo niginia. Nyuma yake, upande wa kulia, kuna sanamu ndogo, labda ya mbao au udongo.

Hii ni kundi la watu sita. Wamevalia mavazi maalum ya kujikinga dhidi ya kemikali lenye rangi nyeupe wakiwa wanaendelea kunyunyizia dawa mimea kijani kibichi. Mavazi hayo yanafunika mwili yote ikiwemo vichwa na nyuso. Wanaonekana wamepanga katika mstari wa safu na nyuma yao kuna anga lilio wazi.

Bismillahirrahmanirrahim wa leo hali zote za kinga majaribu na ugonjwa kushukia mikali au wa hatari. Pamoja na barabara mbalimbali mwenzenu ufundikaji huzo mzima na vitu vingi vya heri. Muda huo ili uweze kulala kwenye kodi kwa.

Mkulima ambaye anaonekana akinyunyizia dawa mimea, inaweza kuwa ni ya kuua wadudu ama kuongeza mbolea. Amevaa nguo za kujikinga huku mabega kuna dawa ya kunyunyizia dawa.

Mwanaume mzee ameketi chini akiwa amevalia nguo za kitamaduni au za kawaida, amevaa kofia nyekundu, shati nyekundu lenye mistari nyeusi na shanga shingoni, kwa mapaja lake kuna kitu kinachoonekana kama matunda au changa za rangi za kahawia.

Ni bidhaa za afya au virutubisho vilivyowekwa kwenye meza au uso fulani. Bidhaa hizi ni kama zifuatazo. Chupa kubwa nyeupe iliyoandikwa Leo kwa herufi kubwa za blue na kijani. Chupa ndogo ya zambarau iliyoandikwa Daja kwa herufi nyeupe. Chupa ya kahawia iliyoandikwa SP kwa herufi nyeupe.

Ni watu walio kiti kwenye meza ya ndani ya chumba kinachoonekana kuwa cha wodi. Habari na nyingine ya kudumu. Toka nguo kubaya.

Ni chungu cha udongo, kilisho tiwa nukshi kikitoa moshi, chungu hiki kina rangi ya kahawia na kina michoro iliyochorwa juu yake moshi unaweza kutoka mdomoni mwa chupa kuashiria kuna kitu kinachoungua ndani labda makaa au uvumba.

Ni ndani ya jengo au hosipitali ambapo tunaona watu kadhaa ambapo wanapewa huduma, ikiwemo mama ambaye ameshikilia mtoto. Kuna uwezekano kua ni mama mtoto au mlezi, huku daktari akimshughulikia mtoto kumpa chanjo.

Ni chumba cha afya ambapo tunapata watu wawili moja ikiwa mwanamke mwingine akiwa mwanaume mwanaume anaonekana akiwa amevaa nguo ya madoadoa ya rangi tofauti tofauti huku akiwa ameshika rununu yake anaangalia mtoto wake anapewa chanjo na muuguzi, muuguzi amevaa nguo ya buluu.